Chombo cha moto aina ya gari, lenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na buluu. Lililochapishwa maneno yasomekayo tanki la maji, ikiashiria chombo kitumikacho kwajili ya shughuli za kuuza au kununua maji.

Gari lenye rangi ya bluu, lililochapishwa maneno yasomekayo maji safi, pembezoni mwa majengo yaliyohifadhi matanki ya maji, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kutoa huduma za maji safi.